Mama ako kwenye shamba lake huku ameshikilia mkungu wa ndizi kuonyesha ndizi hii imekomaa ya kukatwa ili ikapate kutumiwa katika matumizi ya nyumbani. Shamba hili linapendeza limejaa mkungu ya ndizi na kweli mama anafuraha kuona ndizi zake zimekomaa.

Gari limekuja, gari la maziwa ni gari hili lilitoka kwa sehemu ya mbali kuletea wateja maziwa. Hapa wateja wamesimama wakisubiri kuekewa maziwa ili wakapate kujiuzia katika maduka yao.

Mwenye gari aina ya Landrover amebeba mikungu ya ndizi mingi sana. Ameieka juu ya carrier ili kupeleka na kutumia katika matumizi yake ya nyumbani. Ndizi huwa ni tamu sana kupikwa katika njia nzuri na hupikwa katika njia ya ustadi basi utafurahia mlo huu wa ndizi.

Duka limepangwa vitu tofauti tofauti, mbo vingi vya plastiki na magunia yaliyojaa aina mbalimbali ya bidhaa za kula na viungo vya kupika. Pia kuna viungo kama mdalasini, tangawizi kavu, pilipili na bizari. Baadhi ya magunia haya yana vitu kama mawe ya chumvi au sukari ngumu. Bidhaa hizi huuzwa katika masoko ya wazi ambapo watu huja kununua kwa reja reja au kwa wingi. Hii ni sehemu muhimu ya maisha ya kila siku katika jamii nyingi hapa nchini Kenya.

Mishekiki na nyama choma imewekwa juu ya wavu wa chuma ikiiva taratibu huku mhudumu akiangalia kwa makini kuhakikisha haichomeki.

Mlo mtamu sana wa alfajiri na mapema. Hapo kuna mahamri, kuna sausage , pia mbaazi zilizotiwa tui ama maziwa ya nazi kwenye sahani hii. Inapendeza yenye kuvutia; unapokunywa na chai chako asubuhi na mapema. Mlo huu ni kiamsha kinywa kisafi na kitamu cha kupendeza.

Kwenye meza wameonyesha chakula kizuri kitamu chakupendeza. Sahani imejaa mchele mweupe uliowekwa limau kando pamoja na tui ya nazi, pamoja na samaki wa kamba. Kweli chakula hiki kimeandaliwa vizuri kwa ajili ya wateja.

Soko limejaa mikungu ya ndizi. Watu wamekuja kujichukulia ndizi kwa ajili ya amatumizi ya nyumabani. Wamama nao wameketi hapo karibu na mikungu hio ili kusubiria wateja wengine kuja kuwauzia hii mikungu ya ndizi. Inakaa soko hili limebobea sana na ni soko la kuuza ndizi peke yake.

Nyumba zilizojengwa katika ufuo wa baharini, nyingi huwa ni hoteli ama nyumba za watu binafsi. Wanafurahia wageni wakija kwa nyumba hizi kutazama bahari huku wakiamkia katika ufuo huu wakifurahia maandalizi na maandaa ya pwani.

Nyama ya kuchoma huwa ni tamu sana inapochomwa vizuri kupitia makaa ya moto. Nyama hii kwanza inapowekwa kwenye chuma ama kwenye waya ya uchomeaji. Hii nyama huwa ni tamu unapokula na kachumbari, pia ni tamu unapokula na ugali.

Wachuuzi wa samaki wamepanga samaki zao kwenye meza mwonyesho huku wateja wa kina mama na wababa wamekuja kujinunulia samaki ili nao wakapate kuzitumia katika matumizi yao ya nyumbani huku wakifurahi na kutabasamu kwa ajili samaki zimejaa tele kwenye meza ya mwonyesho.

Hoteli imejengwa kifahari sana ya kiasili upande wa mkono wa kiume imejengwa kwa makuti pamoja na upande wa mkono wa kushoto imejengwa ya kisasa pamoja na maandhari mazuri ya kupendeza kweli maeneo haya ni mazuri kama kivutio cha watalii pamoja na wageni kuja kujiburudisha wakipigwa na upepo huu wa pwani.

Ndizi zimepangwa vizuri hizi katika maonyesho haya. Ndizi hizi hutumika sana katika maswala ya nyumbani, ndizi za matoke ni tamu hasa kwa watoto na kwa watu wazima. Pata ndizi upate kujifurahisha katika nyumba yako.

Samaki, wamepangwa vizuri kwenye meza ya kuuza, wakionyeshwa kwa wateja katika onyesho la wazi.

Kunguru huyu ni mweusi hupatikana maeneo ya Mombasa. Kunguru huyu huwa ana kelele ya kraakraa na kunguru huyu huwa ni mwerevu sana, na hata huwa anachukua chakula katika vikapu vya watu.

Mpishi ameandaa vyakula vya kila aina. Mbele ya meza zake ya onyesho kuko na mishakiki, kuna kuku, kuna samaki wa kupaka, kuna viazi vilivyopikwa kwa mafuta, kuna pia chapati ziko pale amezipanga katika njia maridadi sana na hapo kando ya bahari ni kwa ajili ya kufanya biashara na wageni kula na kufurahika katika mji wa pwani.

Ninaposema mbuzi, simaaanishi kwamba mbuzi mnyama, hiki ni kifaa maalum hutumika sana kukunia nazi. Nazi hutoka katika mti wa mnazi ambao hupasuliwa na watu hukuna nazi ili wapate tui ya kutumia katika maankuli yao na huwa ni tamu sana. Karibu na siku moja ujionee.

Kwenye meza ya maonyesho, kuna vitu vya tofauti tofauti. Viungo tofauti tofauti vimepangwa hapo mezani. Kuna nazi, kuna mchele, kuna ukwaju, kweli mwanabiashara amejipanga kuuzia wateja vioo vitu vya kupikia wapishi nyumbani.

Mvuvi ameeka meza kwenye meza ya maonyesho. Leo samaki ako nazo za kila aina na anaonyesha wanunuzi na kuwatengenezea kwa mahitaji yao ya kinyumbani.

Maanthari mazuri ya kupendeza katika mahali hapa. Kuna kibandiko kimeonyesha kwamba usiwaguze wanyama hawa, labda kuna wanyama ambapo unastahili wewe unapokuja mahali hapa hata usiwaguze wala kuwalisha. Karibu hapa ujionee mambo haya.

Muhudumu wa hoteli anawapelekea wateja wake vyakula walivyoagiza kwenye hoteli ya kifahari. Hoteli iliyo kando ya maji huku wateja wakifurahia mandhari na vyakula vizuri katika hoteli hii ambayo labda ni hoteli ambayo imeboboea sana katika mumbwa wa pwani. Vyakula vitamu vilivyo pikwa kweli vinaonekana katika picha hii.

Mkulima anageuzia maziwa kwenye mitungi spesheli ya kubebea maziwa. Hawa huzuguka asubuhi na alfajiri ama majira ya jioni kuchukua maziwa katika mashamba ya wakulima na kusafirisha sehemu mbalimbali ili kwa matumizi ya nyumbani na pia kuuzia viwanda kama vile Brookside na vile kampuni ya KCC.

Mti wa mnazi hapa pwani unajulikana kwa kufanya mambo mengi haswa nazi inapotolewa kwenye mti, inapopasuliwa mara mbili huwa mtu anachukuwa mbuzi anakuna nazi, anapokuna nazi anakamua anapata tui kwa ajili ya mapishi haswa haswa mapishi ya kipwani.

Ufuoni mwa bahari kuna mandhari mazuri. Bahari imetulia na kando kuna minazi na miti ya kila aina yenye rangi tofautitofauti. Kweli hapa panapendeza na panakaa mahali pa kutulia, kutafakari na kupunga upepo wa pwani.

Mchuuzi amepanga samaki zake katika maonyesho ya meza. Huyu mchuuzi amevalia barakoa kuonyesha ya kwamba yeye pia anazingatia afya yake na huku samaki wazuri waliopangwa. Samaki wakupendeza, naona wateja wanasogelea karibu ili wapate kujulia samaki hizi kwa matumizi yao ya nyumbani..

Biriani iliyoundwa vizuri ya kupendeza pamoja na kachumbari pamoja na rojo lake la pilipili. Kweli biriani hii ni tamu. Unapotembea mkoa wa pwani, usikose kuonja ama kula biriani ndipo utajua kwamba wewe kweli umefika katika mkoa huu wa pwani.

Kwenye meza ya muonyesho kuna pilau zilizopangwa kwenye sinia. Sinia zimejaa pilau za kila aina, na watu wameketi wakingojea kuandaliwa pilau hii kwa ajili ya sherehe ama kwa ajili ya harusi.

Wavu wa waya umejaa nyama ya kuchoma kwa ajili ya wateja kununua. Nyama hizi hudungwa katika miti na huitwa mishakiki. Nyama tamu saana inapochomwa kwa makaa kwa ustadi hii nyama hutoka vizuri na huwa ni tamu saana.

Mtu ameketi ndani ya zizi la ng'ombe. Ng'ombe imefungwa miguu naye amechukua ndoo. Anakamua maziwa. Ni kwa ajili ya biashara ya kupeleka maziwa kwenye soko la maziwa.

Mandhari mazuri saana ya kupendeza. Miti ya minazi iliyopangwa katika njia nzuri na nyasi iliyotengenezwa vizuri na mahali pa wageni kupitia. Bwawa la kuogelea la maji pamoja na nyumba za wageni za kulalia za watalii zilizojengwa katika njia ya kiasili na kwa makuti kweli maeneo haya panapendeza saana.

Maji ako kwenye meza huku akijiburudisha na maji ya dafu, huku akiwa anatabasamu akifurahia sana hii juice ya dafu. Juice ya dafu husaidia katika mwili na kukata kiu katika mkoa huu wa pwani.

Kando ya barabara kuna mwoka makaa amepika, juu yake ameweka nyavu ya wire huku anachoma mahindi, anachoma mihongo pamoja na viazi vitamu, kweli hapa nikujiburudisha tu.

Chakula cha asubuhi kimeandaliwa vizuri. Kwenye sinia kuna viazi hapo kuna mandazi, kuna mihogo na mahamri pamoja, bakuli dogo lililowekwa pilipili. Kweli chakula hiki ni kitamu sana cha asubuhi.

Madafu ni aina ya kinywaji chenye kiburutisho kizuri sana katika mwili wako. Hunasaidia hata kupunguza presha na damu kushuka. Ni nzuri Kwa watu wenye kisukari Kwa sababu haina sukari nyingi, karibu ujipatie madafu.

Ng'ombe wa maziwa wamewekwa katika zizi la ng'ombe la kisasa. Ng'ombe hawa wanapendeza huku wakila huku wakisubiria masaa yao ya kukamuliwa maziwa ili wakapate kuhudumia watu na wateja katika mtaa huu.

Katika meza ya maonyesho nje maduka haya, wateja wamekuja kujinunulia vitu vya kutumia katika nyumba zao. Kuna mitai na bajia kuna viazi, kuna kaimati. Hata juisi pia naona mmoja mhudumu anawekea mteja juisi ili akapate kujiburudisha na kuamsha kinywa katika nyumba zao.

Kando ya barabara kuna muuzaji wa vitumbua, mandazI, bajia, samosa, viazi vya kukuanga, wateja wamesimama iliwapate kupokea bidhaa zao za kutumia asubui vya kushukishia kwa chai.

Watalii wamo kwenye hoteli huku wakitazama bahari na ufuoni. Kwa mbali watalii hawa hufurahia mandhari ya pwani kwa kuwa yamejengwa na nyumba kutumia makuti na huku wakipunga upepo wa pwani wakifurahia mandhari mazuri sana ya bahari ya pwani.

Muuzaji amepanga mikungu ya ndizi vizuri akisimamisha kwa ajili ya wateja kununua. Ndizi hizi za matoke huwa ni tamu sana unapozipata. Unaweza pikia watoto na hata wewe mtu mzima unaweza tumia ndizi hizi kwa mapishi yako ya nyumbani na mlo wake ni mtamu sana ukipika kwa nyama hata kwa matumbo vile unavyoandaa mwenyewe. Ndizi hizi ziko tamu sana.

Muuzaji kwenye kibanda chake amepanga mihogo ya kuchoma zilizokatwa kwa njia nzuri ya kupendeza huku zingine akifunga kwenye mifuko kuwahudumia wateja wanaonunua mihogo. Mihogo ya kuchoma au kukaanga ni tamu sana unapokula na huongeza nguvu na huongeza afya katika mwili wako.

Biriani iliyoandaliwa vizuri yenye kupendeza huku ikiekwa viazi, pamoja na nyama, pamoja na kachumbari. Kweli biriani hii ni tamu. Unapoenda pwani usikose kula biriani. Ndio chakula haswa kuinachokujulisha kwamba wewe uko mombwa wa pwani.

Mti wa mnazi, hutumika sana hasa kwa watu wa pwani. Mti wa mnazi huo unatoa nazi. Nazi hizi huwa zinapasuliwa mara mbili alafu mtu anachukua mbuzi, anakuna nazi alafu anakamua anapata tui. Tui hutumika kwa mapishi ya huku pwani.

Mteja afurahia kushikilia nyama iliochomwa. Inakaa kama mshakiki na huku mteja mwengine akipokea viazi vilivyopikwa na mafuta. Kweli, ukija pwani, utafurahia mapishi ya kila aina.

Katika ufuo wa bahari kuna kwekwe zimetambaa kwenye ufuo huo. Hizi kwekwe mara nyingi huwa ni chakula pia cha samaki na pia huwa inajaza sana katika ufuo huu wa bahari, ni ya kupendeza na pia inafurahisha na pia ni nzuri sana katika mchanga huu wa pwani.

Kwenye ufuo wa baharini, kwekwe limesukumwa na maji ya mawimbi ya bahari. Kweli hizi kwekwe nyingi hupatikana katika ufuo wa bahari na mara nyingi watu huzitumia kwa kufanya mambo mengi sana katika maswala ya nyumbani. Kwekwe hizi hutoka baharini na huwa pia ni chakula cha samaki katika bahari.

Katika duka hili la maonyesho pamejaa viungo tofauti tofauti kama pilipili manga, karafuu, mdalasini jera, manjano, tangawizi, kitunguu saumu, iliki na mbegu za giligilani. Viungo hivyo hutumika sana katika mapishi ya nyumbani na ni bora na ni vizuri sana unapotumia wewe mteja.

Nyasi imekatwa vizuri na kulazwa kwenye tondobari ili ipangwe kwa ajili ya uuzaji au kwa matumizi ya mifugo. Pia inaweza kutumika na wakulima, kwani imeandaliwa vizuri, imepangwa kwa umakini, na hutumika pia katika utengenezaji wa mbolea.

Shamba ndogonje ya nyumba, limepandwa mahindi na mboga za kiasili kwa mnajili wa matumizi katika nyumba.

Mapishi yameandaliwa kwenye meza hii. Mapishi yalobobeya. Kuna mchele, kuna nyama na zimeekwa kwenye sahani za kiasili zilizotengenezwa kwa njia ya mbao yaani kitamaduni inaonyesha kwamba huyu mpishi amebobea kwenye mapishi yake. Kwa kweli chakula chake ni kitamu sana. Ukiangalia kwa macho tu linapendeza.

Ufuoni mwa bahari ni mandhari mazuri ya kupendeza. Kuna miti ya minazi ile mirefu. Nyasi zile za baharini zimepambwa vizuri pamoja na nyumba za wageni kupumzikia na vibanda viliojengwa kwa kiasli. Kweli maeneo haya yanapendeza na yenye kuvutia unapotulia huku ukipigwa na upepo wa bahari.

Ndama wanne wenye rangi za kupendeza nyeupe na nyeusi. Ndama hawa wako na afya njema ni kama wanapewa dawa nzuri pamoja na kunyonyeshwa na wazazi wao vizuri. Kweli zizi hili la ng'ombe linapendeza na ndama hawa wanapendeza kweli.

Mandhari mazuri yenye kupendeza katika ufuo wa bahari. Bahari imetulia na kuna miti ya minazi pamoja na nyasi zilizopambwa vizuri. Maeneo haya yanapendeza, ukija mahali hapa unaeza jiburudisha na ukipigwa na upepo wa bahari katika mkoa wa pwani.

Mandhari mazuri ya kupendeza katika ufuo wa bahari. Kuna minazi mirefu pamoja na mahali pa kupumzikia kwa wageni. Sehemu hiyo inaonekana ni pazuri sana kwa utalii pamoja na kivutio sana katika mji wa pwani. Karibu sana, mwenyeji, mgeni ukajivunie na kujionea maeneo haya ya kupendeza.

Nyama iliodungiliwa kwa waya inaokwa katika moto wa gesi ambapo umetengenezwa vizuri wa kuchomea nyama. Kweli nyama hii inaiva katika njia mufti ya kupendeza na inakuwa nyama tamu sana wanapoikula nyama hii.

Ufuoni mwa bahari ni mandhari mazuri sana. Majengo yaliyojengwa katika makuti pamoja na mikoma na miche ya minazi, kuashiria hii sehemu nzuri saana ya kiburudisho na kupungia upepo wa bahari.

Mpishi ameandaa pilau pamoja na matunda ya kila aina, ameandaa vizuri kwa meza kuonyesha kwamba huyu mpishi amebobea katika upishi wake. Pilau iliyopikwa kwa nyama pamoja na viazi kweli ni tamu sana.

Mfugaji wa ng'ombe wa maziwa akiwa na mwenzake wanamuosha ng'ombe wa maziwa ili kumsafisha na kumuondoa uchafu na ili ubora wa ng'ombe na maziwa yatoke vizuri. Usafi ni muhimu kuondoa uchafu katika mfugo basi ni ishara kwamba wewe ni mkulima unayejali mifugo yako sana.

Samaki zimepagwa vizuri kwenye meza ya maonyesho, kwenye meza ya maonyesho hii kuna changu, kuna una, samaki za kila aina, wewe tu mteja useme unataka aina gani ukapate kufungiwa kwa ajili ya matumizi yako ya nyumbani.

Kwenye soko kumejaa bidhaa tofauti tofauti, muuzaji naona ako katika soko hili kuuzia wateja bidhaa tofauti, naona bwana mmoja amevaa kofia ya Kiislamu na miwani yake nyeusi anatabasamu kana kwamba amepata huduma yake vizuri na anaelekea nyumbani.

Kweli maandalizi yameandaliwa biriani iliyopikwa vizuri huku ikichanganywa pamoja na nyama na kuku na mayai kachumbari. Kweli mlo huu ni mtamu sana unapokuja pwani, utapata mlo huu na utafurahia.

Huyo kama kweli ni mpishi hodari ameandaa vitoweo vya kila aina, samaki wa kupaka, juisi ya zabibu. Naona nyama zimewekwa katika bakuli zimeandaliwa vyema. Chapati zilizopikwa kwa hodari na viazi vya kukaangwa, na naona nyama ya kuchoma pale kwa umbali hivi ni vyakula vitamu sana vya pwani.

Kwenye meza ya maonyesho, kuna sahani tatu zenye pilau. Pilau ya mbuzi ama pilau ya ng'ombe imeandaliwa vizuri huku ikiwa na ndizi moja moja na kachumbari na pili pili kwa umbali. Kwenli huu mlo ni mtamu sana na wenye kupendeza.

Mwanabiashara ameweka ndizi zake kwenye barabara, kuna mikungu mingi tu kando ya barabara anakaa huyu ni mchuuzi wa kuuza ndizi barabarani.

Watoto wawili wanatazama mkulima akiwaonyesha jinsi ya kupanda gomba la ndizi. Hili ni onyesho la kufurahisha sana ili wanafunzi ama watoto wajifundishe jinsi ya kupanda migomba ili wakapate kupata ndizi siku zijazo.

Nyumba iliyojengwa kifahari katika ufuu wa bahari, nyumba hizi za wageni huwa zimejengwa na makuti ya mti wa mnazi. Haya ni majani ambapo hutunwa yakakaushwa ndipo yapambe kama paa kwenye nyumba hizi. Kwa ufuo wa bahari kuna miti mingi ya minazi ambapo huashiria kwamba huku kwenye ufuu wa bahari kuna upepo mzuri sana unapopunga katika miti hiyo.

Kamba ameandaliwa mezani pamoja na viazi vya kukaanga, kachumbari kwa mbali na limau kuashiria chakula hiki ni kitamu sana. Kimepikwa kwa ustadi na katika njia mufti sana.

Mlo umeandaliwa vizuri kwenye meza ya mwonyesho, kuna vyakula vya kupendeza ya kila aina umeundwa katika njia mufti, njia safi pamoja na kiburudishi cha madafu wanapomalizia kula, chakula hiki ni kitamu sana.

Viungo na unga za kila aina kwa ajili ya kuandaa vyakula na ya mambo mingi na ya upishi. Duka hili limejaa kila aina ya rangi, kuna zabibu, kuna matunda kama yale ya zabibu mwitu, kuna tende na kila aina ya unga umejaa hapo kuonyesha kwamba duka hili linafanya biashara nzuri sana ya kuuzia watu kila aina ya vitu.

Bahari huwa iko na samaki za kila aina, samaki kama chango, samaki kama vile, una , tafi, samaki kama vile kingfisher mara nyingi hupatikana katika bahari hii ya hindi. Unapokuja ama unapotembea katika mji huu, basi usikose kununua samaki.

Jamaa amesimama katika jiko la makaa wakichoma mishakiki, wakifurahia na muuzaji mshakiki naye anawauzia mishakiki huku akiwaekea kwenye sahani na kuchagua ile wanahitaji ili wakapate kujiburudisha katika mtaa huu na katika barabara hii.

Chakula hiki kitamu kilichoandaliwa, kinaashiria chakula cha biryani chenye rojo mzuri wa kupendeza. Kachumbari pamoja na pilipili iliyoko juu. Kweli chakula hiki ni kitamu unapokiandaa pamoja na juicy ya ukwaju au juicy ya machungwa.

Kwenye ufuo wa bahari mahali pa kupendeza sana. Naona kuna mahali pa wageni kupumzikia kwenye vibanda vilivyojengwa pamoja na watu wakitembea huku na kule kwa ajili ya kupata na kupigwa na upepo huu wa bahari. Kweli maeneo haya ni mazuri na yanapendeza sana.

Muuzaji wa vitumbua na viazi karai amesimama ili kuhudumia mteja akapate kupata kiamsha kinywa katika soko hili hapa la wazi. Wateja wa kila aina wamekuja ili wakapate kujinunulia vitumbua na viazi pamoja na kachumbari ili wakapate kutumia katika nyumba zao na matumizi yao ya nyumbani.

Muuzaji katika meza ya maonyesho amepanga viazi na bajia ilikuuzia wateja. Viazi hivi huwa ni vitamu sana na bajia hasa ukiteremshia na chai ama kwa juisi yoyote.

Mandhari haya ya kupendeza yenye kivutio kizuri sana na kuna miti ya minazi mirefu na nyasi iliyopandwa vizuru. Majengo kwa umbali yamejengwa na miti ya kiasili ya makuti. Kweli maeneo haya panako pazuri sana kutembelea na huku ukipigwa na upepo wa bahari.

Soko la samaki limeandaliwa vizuri limepambwa vizuri. Wachuuzi wa samaki wamepanga vizuri kuonyesha kwamba hili soko linauza samaki wa kila aina na wateja huja mara nyingi kununua samaki hizi ili kwa ajili ya matumizi yao ya nyumbani na hizi soko huwa zinafunguliwa asubuhi na mapema, na hata majira ya jioni.

Kweli bufeti hii imeandaliwa vizuri, bufeti hii naona kuna pilau, kuna nyama zilizopikwa kwa njia ya ustadi pamoja na samaki kwa mbali pamoja na kachumbari, kweli mlo huu ni mtamu sana walioandaa kweli wamebobea kwa mapishi.

Hii ni mashini ya kiasili. Naona mhuduma wa mashini hii anasaga miwa ili kupata juisi ya muwa. Kweli ukikunywa juisi ya muwa ni mojawapo ya afya mwilini sana. Ni bora sana katika mwili wako.

Mahamri yameekwa kwenye sahani maridadi na katikati kuna mbaazi kwenye bakuli zilizowekwa tui ya mnazi pamoja na pilipili mbili. Hii ni kiamsha kinywa kitamu sana kwa kwakweli.

Kwenye ufuo wa bahari kuna mandhari mazuri. Utapata nyumba za wageni zilizojengwa katika miti ya kiasili, miti ya mnazi ama utaiita makuti. Yamejengwa vizuri kwa ajili ya wageni na kupata upepo na wa Pwani, wakipunga upepo mzuri wa bahari.

Kwenye zizi la ng'ombe la kisasa ng'ombe wamepangwa katika njia nzuri na bora. Pamoja wamewekewa nyasi wakapate kula nyasi. Ng'ombe hawa ni ng'ombe wa kukamua maziwa na wamewekewa pia unga kwa ajili ya uboreshaji na virutubisho bora katika miili yao ili wakapate kutoa maziwa mazuri na mengi kwa ajili ya mkulima.

Kwenye meza maandalizi yameandaliwa vizuri kwenye sahani. Kuna mchele uliopikwa vizuri pamoja na limau na kachumbari na samaki waliopangwa vizuri kuonyesha mlo huu ni mtamu sana wa kupendeza.